Huduma ya afya ya kinywa na meno inayotolewa na daktari aliyebobea katika maswala hayo, akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalum, ambacho ung'oaji wa meno pamoja na matibabu ya afya ya kinywa hufanyika. Huku kukiwa na binti aliye na nyuso ya furaha akipatiwa matibabu ya meno.

Mtaalamu wa afya aliyebobea katika afya ya kinywa na meno, akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu, akimfanyia uchunguzi mgonjwa aliyelala mbele yake kwa kumwangalia afya ya kinywa na meno yake; kupitia vifaa maalumu vya kielektroniki na taa za kisasa zinazosaidia vifaa tiba.

Usafi wa mazingira na afya ya mazingira katika eneo la wazi sehemu ya shamba, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akifanya usafi eneo hilo kwa kupalilia majani, na kulima miche midogomidogo, ili kuondoa magugu katika eneo hilo.

Kifaa cha huduma ya kwanza boksi lenye rangi nyekundu lilikiwa na bidhaa tofauti tofauti ambazo hutumika kwajili ya matibabu ya huduma ya kwanza kwa wagonja pamoja na watu waliofikwa na matatizo mbalimbali, huku kikiwa kimehifadhiwa pembezoni mwa kifaa kingine kinachotumika kutunzia vifaa tiba.

Mtaalamu wa tiba, hasa magonjwa ya binadamu, aliyebobea katika fani hiyo, aliyevaa mavazi nadhifu sana, akiwa na uso wenye furaha, mikono yake akiwa ameiweka nyuma ya mwili wake. Aliyesimama mbele ya jengo kubwa lililopakwa rangi vizuri, mali ya hospitali hiyo.

Wataalamu wa tiba za magonjwa mbalimbali waliobobea vizuri wakiwa katika eneo sehemu ya jengo la hospitali, wakifanya utafiti wa magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu hususani magonjwa ya kuambukizwa.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalum cha upasuaji, wakimfanyia upasuaji mgonjwa aliyelala katikati ya kitanda ndani ya jengo hilo huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana mahususi kwa kazi yao.

Wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo maalumu ndani ya eneo la hospitali mahususi kwa shughuli za upasuaji hasa upasauaji mkubwa, huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali hiyo wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala mbele yao.

Mtaalamu wa tiba kijana aliyevalia mavazi nadhimu sana amesimama mbele ya mtoto akitoa matibabu kwa mtoto nyuma yake kukiwa na mwanamke aliyesimama

Wataalamu wa tiba wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu sana, sare maalumu kwa ajili ya kazi hiyo katika jengo la hospitali, huku wakiwa katika chumba maalumu chenye vifaaa vya kisasa, kwa ajili ya utoaji wa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda hicho.

Wataalamu wa tiba waliojikusanya katika eneo moja ndani ya jengo la hospitali sehemu ya wazi, wakipata picha ya pamoja huku wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa, nyuso zao zikiwa zenye tabasamu la furaha pamoja kwa amani.

Mtoto mdogo akiwa ndani ya wodi ya watoto, huku akiwekewa uangallizi kwa mwanamke alielala pembeni yake ndani ya wodi hiyo, wodi maalimu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya uangalizi wa afya za watoto, kwa ajili ya kuhakikisha uangalizi wa watoto na ustawi wa watoto hao.

Wodi ya watoto mahali ambapo watoto hulazwa kwa uangalizi mahususi katika jengo la hospitali, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa amembeba mtoto mdogo aliyevalishwa mavazi nadhifu sana na kofia kichwani, akiwa katika chumba hicho cha uangalizi wa watoto.

Mtabibu wa afya ya jamii aliyevalia mavazi nadhifu sana na sare ya kazi yake akiwa amesimama mbele ya watoto wadogo wanafunzi wa shule akiwapatia huduma ya chanjo ya matone ili kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa magonjwa ya mlipuko.

Afya ya jamii na usafi wa mwili huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika chanjo maalum kwa ajili ya kuchanja watu waliopanga mistari katika eneo hilo, ili kujikinga na magonjwa mbalimbali hususani magonjwa ya kuambukiza.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa ndogo, zilizofungwa vizuri na kuzungushwa kwa karatasi maalumu yenye maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo na vitu gani vilivyotumika kutengeneza dawa hiyo, iliyotengenezwa kwa miti shamba iliyochumwa na kupondwapondwa vizuri, kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa mbalimbali za asili zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio nadhifu. Zinazotokana na uchakataji, pamoja na utengenezaji wa mitishamba hususani mazao pamoja na magome ya miti. Kwa ajili ya kutengeneza dawa kwa matibabu ya magonjwa ya binadamu.

Dawa ya asili iliyoifadhiwa katika kifungashio kilichofungwa vizuri. Kikopo cheusi kilichopakwa rangi inayovutia sana na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, huku ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Dawa za asili hutengenezwa kupitia mimea mbalimbali ya porini, kama maua pamoja na majani mengine mengine yanayochumwa katika maeneo mbali mbali ya pori na kusagwa vizuri kukaushwa, baada ya hapo dawa hiyo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu.